Mtalii anayeishi Kenya anatembeza mbwa yake kwenye ukumbi wa bahari. Umezingirwa na miti nyingi kama vile minazi na miti nyinginezo zinazoleta hewa safi. Baada ya matembezi baharini unaweza kuenda kukula au kupumzika hotelini zilizo karibu.